Hawa ni wanaume wawili wakishikana mkono. Ikionyesha makubaliano au biashara moja. Aliyevaa suti ya blue anashikilia funguo za gari akionyesha uwezekano au mauzo ya gari au makabidhaano. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa ndani ya duka la kuuza magari.

Hili ni duka dogo au kibanda cha kuuza bidhaa mbalimbali labda kwenye soko au kando ya barabara. Bidhaa zinaonekana ni pamoja na mikufu, bangili, mikanda na vitu vingine vya mapambo au vifaa. Vimetundikwa na kupangwa kwa uangalifu kwenye meza na kwenye kuta za kibanda.

Hii ni safu ya magari iliyopangwa katika sehemu ya maegesho. Magari haya yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, kahawia na nyeusi na yote yanaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya magari kuna majengo marefu labda ya biashara au makazi na anga lina mawingumawingu.

Hili ni duka la viatu labda sokoni au kando ya barabara. Kuna aina nyingi za viatu zilizopangwa vikiwemo ndara, buti na viatu vya michezo. Viatu vimepangwa kwenye meza au sehemu tambarare na vingine vimening'inia au kuwekwa kwenye rafu nyuma.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, labda barabarani au katika eneo la wazi. Kuna umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wateja au wauzaji. Pande mbele kuna vibanda au meza iliyo pangwa na bidhaa mbalimbali, ikiwemo nguo ambazo zimetundikwa na kuonyeshwa.

Hili ni duka au chumba chenye nguo nyingi na vitambaa vilivyopangwa vizuri. Katikati kuna manikin iliyovalia koti la kijani iliyorembwa kwa michoro ya rangi mbalimbali. Kushoto ya kulia kwa manikin, kuna rafu zilizojaa marundo na vitambaa n an manguo zenye rangi na michoro tofauti tofauti.

Hii ni mikono miwili kubadilishana funguo ya gari. Mkono mmoja unatoa funguo na mwingine inaipokea. Juu ya meza kuna karatasi kwenye klipubodi , kalamu na mfano mdogo wa gari unaoashiria kuuza na kukodisha gari.

Haya ni magari matano yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Inawezekana kuwa uwanja au bustani. Magari hayo yamepangwa vizuri kwa mstari moja. Gari ya mbele kabisa lina rangi ya blue na lina sahani ya leseni inayoonekana wazi. Nyuma yake kuna gari jeusi kisha gari jeupe na mengine mawili meupe nyuma yao ambayo yanaonekana vizuri.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, pengine katika nchini ya Afrika. Kuna wanawake kadhaa wanaouza na kununua bidhaa mbalimbali. Bidhaa nyingi zinaonekana ni matunda na mboga zikiwemo ndizi, nyanya ,viazi vitamu ,vitunguu na mahindi. Bidhaa zimepangwa kwenye rundo chini kwenye vikapu na labda kwenye meza au vibanda vinavyoonekana wazi.

Hili ni soko au banda la mboga au matunda mbalimbali, Kuna rundo la nyanya nyekundu chini kushoto na pili hili hoho za kijani na manjano, kulia. Juu kuna vitunguu vya kundu limao, matango, na labda matunda mengine mabichi.

Hili ni safu ya magari yaliyopangwa vizuri yakionekana kuwa mapya au hali nzuri. Nagari haya yana rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na giza jingine. Zimeegeshwa njechini ya anga yenye mawingu meupe na buluu, kukiwa na mwangaza wa jua unaopenya.

Hili ni duka dogo la reja reja pengine la bidhaa za jumla, likiwa nimejengwa kando ya barabara ndogo au njia, duka inaonekana kuwa na rangi ya kijani, na lina vitu vingi vikiuzwa nje yake, labda vinywaji au bidhaa nyingine ndogo ndogo.

Hawa wanaume wawili wakiwa karibu na gari jeupela kisasa. Inaonekana kama gari la umeme, ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Mwanaume mmoja amevaa suti nyeusi, anaonekana anashikilia au kuonyesha sehemu ya kuchajia gari na ameielekeza kwenye gari.

Hili ni soko au sehemu ya kuuza bidhaa labda sokoni. Kuna bidhaa mbali mbali za kilimo zilizopangwa kuuzwa. Tunaona mananasi yamening'inia na chini yake kuna mahindi iliyopangwa vizuri kwenye meza. Pembeni kuna rundo la mimea mirefu labda migomba au aina nyingine ya mimea ya chakula.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume, amekaa chini akiegemea ukuta wa duka ndogo. Ameinama na kichwa yake imeegea magoti yake, akionyesha labda amechoka, analala au amekata tamaa. Amevalia shati ya kijani kibichi na suruali ya rangi ya kijivu.

Hii ni gari jeupe linalofanana na matatu au gari la abiria, likiwa limesimama usiku .Milango yake inaonekana wazi kidogo, nyuma ya gari kuna jengo refu lenye taa inayong'aa ikionyesha usanifu wa kisasa au wa kihistoria wenye mapambo.

Haya ni magari matatu yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha gari au duka la kuuza magari. Magari yote yanaoenekana kama ni SUV ndogo au magari ya Hatchback . Gari la kwanza upande wa kushoto lina rangi nyeupe au fedha. Gari la pili katikati lina gari nyekundu na la tatu upande wa kulia lina rangi nyeusi.

Hii ni jengo la kisasa. Inaonekana kuwa duka ya magari au chumba cha maonyesho kutokana na magari kadhaa yaliyoegeshwa mbele yake. Jengo lina kioo kikubwa na paa la nyuma na inaonekana kuwa chini ya anga safi ya buluu. Kuna magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa mbele ya jengo hilo.

Hii ni barabara ndogo au njia ya mtaa. Yenye duka au maduka kando yake. Kuna watu wa pikipiki wanaonekana upande wa kushoto. Inaonekana kama ni soko ndogo au eneo la biashara la mtaani uko.

Hili ni safu ndefu ya magari mengi yaliyoegezwa katika eneo la wazi. Labda maegesho makubwa au uwanja wa kuhifadhia magari kabla ya kuuzwa. Magari hayo yanarangi tofauti na yamepangwa kwa utaratibu. Inaonekana kuwa mwanga wa jua ukionyesha labda ni mchana.

Hii ni duka au kiosk kidogo chenye mwanamke amesimama karibu na mashine mbili ya kuuza bidhaa iliyootomatiki. Upande wa kulia kuna mashine kubwa yenye rangi ya buluu na nyeupe. Inaonekana ni mashine ya kuuza maziwa. Katikati, kuna mashine nyingine ndogo yenye rangi ya njano na nyekundu iliyoandikwa salad ATM .

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi, labda soko au eneo la biashara. Kuna majengo madongo, mengine yakiwa ya rangi kali kama chungwa, ambayo yanaonekana kuwa maduka au saluni. Kuna watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti mbali mbali, baadhi yao wakiwa wanafanya biashara au wanapumzika.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna rundo la kabiji nyingi zimewekwa chini, zikiashiria biashara ya mboga. Watu wanaonekana wakiendelea na shughuli zao sokoni, baadhi yao wakiwa wamekaa au kusimama karibu na bidhaa zao. Chini, kuna takataka na mabaki ya mimea yametapakaa barabarani.

Hii ni baiskeli iliyokuwa imesimama mbele ya duka. Duka inaonekana kuwa limefunguliwa na kuna mwanamume amesimama karibu na mlango. Pia kuna vitu kwa kijani kibichi vilivyopangwa ndani ya duka. Kwa upande wa kulia wa picha, kuna sehemu ya pikipiki na mtu ameketi chini karibu nayo.

Hili ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi tofauti. Kuna magari madogo, magari makubwa na pia malori kadhaa mepesi, baadhi yakiwa na trela wazi nyuma. Magari mengi yanaonekana kuwa mapya na yamepangwa kwa utaratibu ikionyesha huenda ni katika kituo cha usambazaji.

Hii ni duka ambalo linatumika kama wakala wa mpesa, inaonekana kama duka la kuuza rangi ya magari au bidhaa linahusiana na uchoraji wa magari. Kwenye dirisha na ukuta wa nje wa duka kuna maandishi yanayoashiria kuwa kuna huduma za mpesa zinapatikana hapo. Pia kuna namba ya simu na labda namba ya wakala zimeandikwa juu.

Hili ni duka dogo la rejareja mara nyingi hujulikana kama duka la kawaida au kiosk ncini Kenya. Inaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali iliopangwa kwenye rafu za chuma. Kuna chupa kadhaa za maji iliopangwa chini zikiashiria labda zinauzwa baridi au kwa jumla.

Hili ni duka au soko la fundi wa mikono. Tunaona bidhaa nyingi iliyotengenezwa kwa mikono zikiuzwa. Kwa upande wa kulia kuna shanga nyingi za rangi mbalimbali zikiwemo mikufu na bangili ikining'ingia kwenye rafu kwa upande wa kushoto.

Hii ni duka ndogo au kibanda cha rejareja, mbele ya duka kuna milango mbili kubwa ambazo zimepakwa rangi ya kijani kibichi ambazo inaweza kuwa ni pahali pa huduma za simu au za malipo labda za Mpesa, na huduma kama hiyo hutokana na rangi na muundo huo.

Hili ni gari jeusi linaloonekana kuwa na hatchback au crossover ndogo likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rimu na magurudumu zenye muundo wa kipekee, dirisha za tinted na spoiler ndogo nyuma. Nyuma ya gari hilo jeusi kuna sehemu ya gari jingine jeupe linaloonekana.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi, labda nje kuna watu wengi wanaoonekana wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali. Mbele yao kuna rundo la matunda na mboga hasa matunda ya kijani yanayoonekana kama limau au chokaa na ndizi.

Hii ni kibanda kidogo chenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe ambacho linaonekana kuwa kituo cha huduma za Mpesa. Juu ya kibanda kuna bango kubwa lenye neno Mpesa limeandikwa kwa herufi kubwa nyeupe. Mpesa ni huduma maarufu ya kutuma na kukopa pesa kwa simu za mkononi hasa nchini Kenya.

Huyu ni mtu anayeonekana amevaa suti nyeusi na shati jeupe lenye leso nyeupe mfukoni akinyoosha mkono wake kupokea ufunguo wa gari. Mkono mwengine unaonekana kuwa wa mwanamke kutokana na kucha iliyopakwa rangi nyekundu na pete unaompa ufunguo hizo.

Hii ni kura kubwa Iliyojaa magari mengi yaliyopangwa vizuri. Magari haya yana rangi ya miundo tofauti na inaonekana kuwa mapya na yaliyotumika kidogo. Inaonyesha eneo la kuhifadhi magari, labda la muuzaji wa magari bandari au kiwanda cha kutengeneza magari.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna umati mkubwa wa watu wakiuza au kununua bidhaa mbalimbali. Inaonekana kuna bidhaa nyingi chini zikiwemo mazao na vitu vingine vya kuuza. Majengo yenye paa kubwa yanaonekana nyuma. Yakionyesha kuwa hili ni soko kubwa au eneo la biashara.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari likiwa barabarani. Lori hilo limebeba magari kadhaa ikiwemo gari jeusi la pickup juu kabisa na gari lingine jeusi chini yake, Kuna magari mengine mawili madogo meupe barabarani mbele ya lori hilo.

Hii ni lori kubwa ya kusafirisha magari, likiwa limebeba magari matatu meupe. Magari mawili yamepakiwa kwenye ghorofa ya juu la gari hilo na moja liko chini. Lori hilo inaonekana kuwa barabarani, chini ya anga safi ya buluu.

Hii ni sehemu kubwa pengine kura ya maonyesho au uwanja wa magari, uliojaa magari mengi. Magari yamepangwa kwa safu nadhibu yakionyesha idadi kubwa ya magari labda mapya au yanayosubiri kusafirishwa. Mandhari inaonekana kuwa ya nje chini ya mwanga wa mchana.

Hii ni duka au sehemu ya kuuza vitambaa. Vitambaa hivi vinavyonekana kuwa vya aina nyingi na rangi mbalimbali vikiwa zimekunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu au makabati. Baadhi ya vitambaa vina michoro au nakshi ya kiafrika yanayofanana na zile za kiafrika. Hivi ni vitenge au vitambaa vingine vyenye michoro yenye kuvutia.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa viatu vingi vikiwa vya aina ya sneakers au viatu vya mchezo. Viatu hivi vimepangwa na kuwekwa pamoja na kina rangi na mitindo tofauti, inaonekana kama viko katika duka, soko au sehemu ya kuhifadhia viatu vingi.

Hili ni duka ndogo ambalo inaonekana kuwa na kuuza bidhaa ya huduma. Kuna maandishi yanayoonekana kuwa pesa kwenye guzo au kibao cha kijani kimbichi mbele ya duka. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha ardhi au barabara iliyotengenezwa kwa mawe.

Hili ni soko la mboga. Tunaweza kuona aina nyingi ya mboga na matunda yakiuzwa. Kwa mfano Kuna nyanya nyingi nyekundu, pilipilihoho ya manjano na kijani, vitunguu, ndimu, matango na pia Kuna kikapu kidogo chenye mbaazi na ndengu . Inaonekana ni Mahalo pa shughuli nyingi na bidhaa safi.

Hili ni duka au soko lililojaa bidhaa za sanaa na ufundi wa Kiafrika. Tunaona vitu vingi vilivyotengenezwa kwa mbao kama vile sanamu za watu na wanyama na pia maski iliyoning'inia ukutani. Kuna pia vitu vingine vya mapambo na labda ngozi ya wanyama kama ilivyoonekana upande wa kulia.

Hii ni duka ndogo ambalo linaonekana kuwa duka la M-Pesa kutokana alama kubwa ya kijani iliyoandikwa pesa na nembo ya M-Pesa. Duka hili lina milango ya buluu na fremu ya kijani kibichi. Kuna mtu mmoja amesimama mbele ya duka amevaa nguo ya zambarau.

Hii ni soko lenye shuguli nyingi, labda ya mboga na matunda. Kuna rundo nyingi za matunda na mboga za rangi tofauti vimewekwa kwenye vikapu vikubwa au vyombo vingine zikionyesha wingi wa bidhaa. Watu wanaonekana wakitembea sokoni, wengine wakiwa wamekaa karibu na bidhaa zao labda wauzaji au wanunuzi.

Hili ni soko au kibanda cha kuuza mboga na matunda. Nyanya ziko kwenye kreti ya manjano. Viazi mbatata kiasi ziko karibu na nyanya. Maembe yako chini kushoto. Ndimu ziko karibu na maembe. Matango yako kwenye kreti ya mbao. Pilipil hoho ziko kulia kabisa.

Hizi ni ndizi zikiuzwa sokoni. Kuna aina mbili ya ndizi inayoonekana. Ndizi mbichi iliyoning'inizwa mkusanyiko mkubwa upande wa kulia na ndizi zilizoiva. Zilizoning'inizwa katika mafungu madogo upande wa kushoto. Chini ya ndizi hizo, kuna tunda jingine jekundu inayoonekana labda nyanya.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali. Inaonekana kuwa matope chini ikionyesha labda kulikua na mvua. Watu wamevaa nguo za kawaida na wengine wamefunika vichwa vyao kwa mwavuli au mabanda.

Hii ni kundi la magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Gari jeupe inaonekana kuwa door challenger .Magari mengine yanaonekana nyuma yake na upande asili inayoonekana kuwa jengo au muundo fulani huko nyuma yao.

Hawa ni wanaume wawili, wakiwa wamekaa nje ya duka au kibanda kinachoonekana kuuza huduma za simu. Hususan Mpesa na Airtel Money. Mwanaume mmoja amevaa shati la blue jinsi na mwingine amevaa shati la rangi ya chungwa. Kibanda kimepakwa rangi ya kijani na nyekundu ikinyesha nembo ya Mpesa na Artel.

Haya ni mazao mbalimbali hasa viazi na viazi vikuu, vikiuzwa sokoni. Tunaona vikapu viwili vikubwa vilivyojaa viazi vitamu vya rangi ya zambarau na viazi vikuu venye udongo, pembeni yake kuna ndoo na vyombo mbalimbali vilivyojaa aina tofauti za viazi.

Hii n sehemu ya ndani ya jengo la maonyesho ya magari. Kuna magari kadhaa yaliyopangwa vizuri yakionekana kuwa safi na yanayong'aa tayari kwa wateja. Magari mawili yaliyo mbele kabisa ni BMW, moja la kijivu na lingine jeusi.

Huu ni matunda mbalimbali yaliyopangwa kwenye meza au uso fulani, labda sokoni au duka la matunda. Juu ya picha, kuna rundo la matunda yanayoonekana kama tufaha au labda maembe machanga. Baadhi yakiwa bado mabichi na mengine yakianza kubadilika rangi kuwa nyekundu.

Haya ni magari ya kifahari yanayoonekana kama magari ya sport utility yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yenye changarawe. Kuna nguzo ndefu iliyo na taa na nyuma kuna miundo ya mjengo au hema chini ya anga ya bluu lenye mawingu kidogo.

Haya ni mazingira ya duka au kibanda kidogo. Kwa mbele kuna makasha mbili ya mbao yaliyowekwa juu ya ingine na ndani yake kuna viazi na mazao mengine ya mizizi. Juu ya makasha hayo kuna sanduku la kadibodi ndogo. Nyuma ya makasha hayo, kuna friji mbili za vinywaji.

Hii ni soko la wazi lenye watu wengi. Mbele kuna mwanamke ameketi nyuma ya meza iliyojaa mboga. Tunaona matango, mabichi, nyanya, na vitunguu vingi vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma yake, kuna rundo na matunda na mboga nyingine ambazo hazitambuliki vizuri.

Hili ni gari la rangi ya fedha limegeshwa kwenye eneo lenye kokoto, lina madirisha lenye tita na inaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya gari kuna namba ya usajili na vibandiko mbalimbali. Magurudumu yake yanaonekana kuwa na matairi imara yenye uwezo wa kwenda sehemu mbalimbali.

Hii ni sehemu ya ndani ya jumba la kuonyesha magari. Kuna magari mengi ya kisasa iliyopangwa vizuri, yakionyeshwa aina na rangi tofauti. Inaonekana kama ni duka la kuuza magari ya kifahari labda audi kutokana na nembo inayoonekana juu kidogo kushoto.

Hili ni rundu ya matairi mapya ya magari, yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Matairi yanawekana kuwa na mchoro wa kawaida wa kukanyaga, ambayo ni muhimu kwa mshiko mzuri barabarani. Rangi zake ni nyeusi, na kuna mistari michache ya kijani au bluu kwenye kingo za ndani ya tairi.

Hii ni duka la nyama. Mbele kuna meza kuonyesha mahali iliyokatwa na nyuma yake kuna watu wawili au watatu ambao wanaonekana kuwa wauzaji au wafanyikazi wa duka hilo. Baadhi ya nyama imening'inizwa juu ikiashiria kuwa duka hili inauza nyama safi.

Hii safu ya magari yalipangwa katika maegesho au labda kwenye kura ya muuzaji magari. Magari yameegeshwa kwenye mshazari na tunaweza kuona sehemu ya nyuma ya magari kadhaa, kila mmoja kikiwa na taa yake ya nyuma ikionekana wazi

Hii ni chungu ya matikiti maji yaliyopangwa. Matikiti haya yana rangi ya kijani iliyokolea na mistari ya kijani kibichi iliyofifia. Baadhi ya matikiti yanaonekana kuwa na mikwaruzo mdogo au alama. Kwa upande wa kulia wao kuna rundo la matunda mengine ya kijani kibichi ambaye yanaweza kutambulika kwa urahisi.

Hii ni duka ya matunda, pengine likiwa soko au kando ya barabara. Kuna matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Kuna ndizi zikining'inia juu, maembe na machungwa yamerundikwa mezani. Pia kuna mananasi na huenda matunda mengine yasiyoonekaa vizuri.

Huyu mwanamke amesimama karibu na duka. Kwenye duka hilo, kuna matangazo ya huduma ya M-Pesa ambayo ni huduma maarufu sana ya kutuma na kupokea pesa kupitia simu nchini Kenya. Inaonekana kama ni wakala wa M-Pesa. Pia kuna namba za M-Pesa zimeandikwa, labda namba za biashara au za huduma.

Juu ya mlango, kuna bango lenye jina la duka na picha ya ng'ombe na ndoo ya maziwa. Watu kadhaa wamesimama mbele ya mlango, wengine wakiwa wamevalia sare au fulana zenye nembo, inaonekana kama wanasubiri kuhudumiwa au niwafanya ununuzi.

Hii ni lori refu ya kubeba magari likiwa nimebeba magari kadhaa. Likiwemo gari ya van jeupe, lori hilo linaonekana likiwa limegeshwa kando ya barabara. Wengine likipakia au kushusha magari. Anga lina mawingu meupe na bluu likionyesha labda ni mchana.

Hii ni eneo la kuuza magari labda la muuzaji anayeita x prestige autos aliyeonekana kwenye jengo la ghorofa mbili. Magara kadha imeegeshwa kwenye mstari wa mbele na mwingine mengi yameketishwa kwenye ghorofa ya juu ya jengo hilo.

Hii ni kiwanda au sehemu ya mkusanyiko ambayo mabasi au magari makubwa yanatengenezwa, tunaona miili ya mabasi kadha ikiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji, baadhi zimepakwa rangi ya chungwa zikiwa na maandishi ya kichina upande na zingine bado hazijapakwa rangi.

Hili ni duka la matunda kando ya barabara, linaonekana kuwa ya aina nyingi za matunda kutoka kushoto kwenda kulia. Ukubwa ukubwa wa ndizi zilizo iva zikining'inia juu. Chini ya ndizi, kuna rundo la matunda mekundu ambayo yanaweza kuwa nyanya au tufaha. Mbele kidogo, kuna vikapu viwili vilivyojaa matunda ya rangi ya chungwa labda machungwa au chanjarini.

Haya ni magari matatu yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi pengine uwanja au shamba. Gari la kwanza kushoto ni nyeusi, gari la katikati ni buluu, gari ya tatu kulia ni jeusi, nyuma ya gari kuna miti na vichaka na anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo au lina jua kali.

Hii ni gari la kifahari ya aina ya toyota landcruiser, likiwa limeegeshwa nje. Rangi yake ni kijivu iliyokolea au nyeusi, inaonekana kuwa katika hali nzuri na kuna nyasi upande wa kushoto na kuta au gate la buluu upande wa kulia, kwenye namba ya gari iliyoandikwa KDD.

Hii ni duka la viatu. Ukuta wa duka una rangi ya zambarau na umeandikwa darling na maneno mengine madogo chini ambaye hayaonekani vizuri. Kuna rafu ndefu ziliopachukwa ukutani zikionyesha aina mbalimbali za viatu. Chini kuna viatu vingine vingi vilivyopangwa kwenye sakafu au stendi ndefu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, pengine la nguo, likiwa na bidhaa nyingi iliyorundika na kuning'inizwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia wengine wakiwa wamebeba vitu, wanaonekana kama ni mahali pa nje au sokoni.

Hii ni funguo ya gari ikining'inia kwenye mlango wa gari ulio wazi. Funguo ina vitufe cha kufungua cha kufunga na labda kufungua buti ya gari. Nyuma ya gari kuna jengo refu la kisasa na kuna mkono wa mtu unaoonekana kwa umbali ,hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Hili ni soko la matunda lenye shughuli nyingi. Kuna muuzaji ameketi nyuma ya rundo kubwa la matunda mbalimbali yakiwemo, machungwa, mapapai, ndizi, tufaha na labda embe au parachichi. Matunda yamepangwa vizuri kwenye vibanda au meza yakionyesha rangi mbalimbali zinazovutia.

Hii ni lori limebeba gunia nyingi za vitungu vyekundu. Vitungu hivi vimepangwa chini na baadhi ya watu wanaonekana wakishusha au kupanga gunia hizo kutoka kwenye lori. Inaonekana kama soko au eneo la usambazaji wa bidhaa za vitungu.

Hii ni gari la zamani ambalo linaonekana kuwa katika hali nzuri. Ni gari la kifahari lenye rangi ya kijivu na nyeusi. Lina magurudumu yenye spoka na mbao na matairi meusi. Kwenye upande wa abiria kuna sanduku ndogo ya kahawia limewekwa kwenye sehemu ya kubebea mzigo.

Hii ni safi ya magari iliyopangwa katika maegesho au kando ya barabara. Magari yote yanakabiliana na upande mmoja na baadhi yao yanaonekana kuwa meupe au rangi nyepesi. Mwangaza wa jua unaonekana nyuma ukipenya katikati ya magari. Inaonekana kama gari mapya au yaliyotunzwa vizuri.

Hili ni duka au kijiwe cha kuuza viatu vya wazi. Viatu hivi, vimetengenezwa kwa ngozi na vimepambwa kwa shanga na rangi mbalimbali, ikionyesha fundi wa mkono. Vimetundikwa na kupangwa kwa uangalifu kwenye kamba na juu ya meza zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wateja.